Hili ni kichunguzi cha kompyuta ya del lenye rangi nyeusi kikiwa kimewekwa juu ya meza nyeupe, kinanda cheusi kipo mbele ya kichunguzi hicho. Nyuma ya kichunguzi hicho kuna kuta ya kahawia iliokolea na upande wa kushoto wa picha kuna seheme ya waraka, hii ni sehemu ya kompyuta.

Huu ni ubao mweupe ulioandikwa kwa mkono. Inaonekana kuwa ni ajenda na ratiba ya tukio, labda ya mashindano ya kuogelea, kutokana na maneno. Kuna sehemu iliyoandikwa fun activities , orodha ya matukio na michezo ya kuogelea na nyakati zake. Ubao umewekwa kwenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya mlango wa mbao na juu yake kuna vibao viwili vyeupe vyenye mandishi meusi. Kibao cha juu inasema Chemistry Lab na cha chini kinasema Biology Lab. Hii inaonyesha kuwa mlango huu unaelekea kwenye maabara za kemia na bayolojia. Kuna pia kibandiko kidogo cha rangi ya buluu chini ya vibao hivyo.

Hiki ni kitabu cha kiada chenye jina HD rejaction ya English na kimeandikwa new edition . Jalada la kitabu linaonekana limezeka na lina michoro ya maua na vipepeo. ingawa rangi zimefifia.

Hili ni uwanja wa michezo wenye vifaa vya kuchezo watoto kama na michezo sliding na miundo ya kupanda. Kuna mti mkubwa wenye majani mengi katikati ya uwanja. Njia hii ya matofali inaelekea kwenye eneo la kuchezea yenye na vichaka zimepandwa kando ya njia. Mandhari ya nyuma inaonyesha uzio na labda majengo.

Hili ni kompyuta ya mezani iliyo na screen nyeusi, keyboard na kipanya imewekwa juu ya meza. Pia kuna spika ndogo na kifaa kingine kidogo karibu na screen nyuma ya kompyuta kuna kuta zenye michirizi za kijani zikionyesha hii ni ofisi ama jumba jingine cha kufanya utafiti katika shule.

Hili ni chumba chenye meza ndefu na kompyuta kadhaa zikiwa zimepangwa kwa safu. Zikiwa na vibodi vya kompyuta na vipanya. Kila kituo cha kazi kina skrini ya kompyuta na vingine vina vipaza sauti. Inaonekana kama maabara ya kompyuta. Ni kituo cha mafunzo na vituo vingi vya kazi. Zina rangi la chungwa unaonekana upande wa kushoto na kuta zachuma ni rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mchezo wa soka unaochezwa na watu wenye ulemavu wa viungo hasa wakitumia mkongo. Uwanja unaonekana kuwa wa udongo mwekundu, wachezaji wamevalia jezi balibali na wanatumia makongo kujisukuma na kucheza mpira. wakionyesha uwezo wa kushiriki katika michezo licha ya changamoto za mwili.

huyu ni mwanamke akionekana akifanya mazoezi kwenye boti ndogo juu ya mto amevalia mavazi ya jeshi akitabasamu huku akionyesha ishara ya amani kwa vidole vyake

Hawa ni wanariadha wawili wakiwa wanakimbia. Mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na kuptura nyeusi yenye maandishi . Akionekana kusherekea wakiinua mkono yake. Mwanariadha mwingine amevaa fulani ya kijani kibichi anaonekana kama mwandani wa yule mwingine wote wawili wanaonekana wakiwa kwenye mashindano ya riadha.

Hawa ni wanarihadha wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wameshika pendera ya Kenya wote wanoonekana wamefalia mavazi ya rihadha chini kuna maenezo mafupi kuuza mwanamke anayetambulika kama Nancy chelangat koech hii inashidi kuwa inaonyesha wanarihadha wa kenya paraa at least na hasa anamtambuliisha na Nancy chelangat koech.

Huu ni mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia. Mlango huu una paneli nyingi za mstatili zilizopandishwa juu. Juu ya mlango kuna kibandiko na kibao kidogo wenye maandishi ya form one A, hii inaonysha kwamba ni mlango wa darasa.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi kwenye benchi ya mazoezi ya kuinua uzito ndani ya jengo. Amevalia shati jekundu suruali nyeusi na viatu vyekundu. Kuna uzito nyuma yake ikionyesha kuwa yuko kwenye mazoezi ya kuinua uzito. Anaonekana akitazama upande moja labda akipumzika na kujiandaa kwa zoezi ingine.

Hili ni kundi la wanafunzi nje wakishiriki katika shughuli za michezo. Wasichana wawili wako mbele katika mwendo nikama wanakimbia. Msichana mmoja amevaa fulana ya buluu na suruali nyeusi na mwingine amevaa fulana ya buluu nyepesi. Mazingira yanaonekana kua ni uwanja wa shule na watoto wanacheza.

Hili ni kurasa cha maswali ya hisabati. Kurasa hii imegawanywa sehemu mbili, zote zikihusiana na matatizo ya kujumlisha na kutoa kwa namba moja na mbili. Baadhi ya majibu yamekwisha ya shajibiwa na kuwekwa alama ya tick . Kwa juu kuna maelekezo kwa Kiswahili yanayozungumzia umuhimu wa kutoa maelezo sahihi.

Huyu ni mwanamke kwa jina Asiiya Sururu Mohammed akiwa ameketi kwenye kiti. Amevaa nguo za michezo na anamiguu bandia za kisasa. Ameegemeza magongo yake karibu naye. Anaonekana akitabasamu kuashiria hali ya furaha. Hii inaonyesha Asiiya Sururu ni mwanariadha wa Paralympics kutoka Kenya.

Hizi ni dawati mbili za shule ya sekondari zilizopangwa moja juu ya nyingine. Zikiwa zimezeeka na zina dalili ya kuchaka. Dawati hizo zimetumika sana. Kuna kiti moja ya mbao upande wa kulia. Madhari inaonyesha ni mazingira ya darasa.

Kuna kundi la vitabu hadithi ikiwa vimepangwa wima na vingine vimelala. Kitabu kimoja kilicho wazi kabisa kinaonekana kuwa na jalada jekundu na maandishi "Asubuhi Mashakani" na jina la mwandishi John Cup. Pia kuna picha ya mandhari ya vijijini na shamba. Vitabu vingine vimepangwa chini yake na juu, baadhi vikiwa na rangi za zambarau. Inaonekana kama rundo la vitabu ya shule.

Hili ni mti mrefu wa bendera unaonekana katikakati. Chini yake Kuna bustani iliyopambwa namaua ya njano na nyasi ya kijani kibichi. Nyuma ya mti wa bendera Kuna miti mingine mirefu la kichaka. Upande wa kulia kuna tanki kubwa la maji. Hiyo inaonyesha ni mazingira ya shule kuwa ya nje.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa mguu wenye ulemavu, kila mmoja akitumia makongo mawili. Wakicheza kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mchezaji wa kulia amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeupe anaonekana akidhibiti mpira kwa mwendo wa kasi sana. Mchezaji wa upande wa kushoto amevaa fulana ya kijani na kaptura nyeupe, anaonekana akimfuata.

Hili ni ratiba ya masomo ya shule ya msingi ya Thika Road Christiana Kenayan School. Ratiba hiyo inahorodhesha vipindi na masomo mbali mbali kwa siku za wiki kuanzia juma tatu hadi ijumaa pamoja na nyakati husika. Inaonekana kuwa imetetengenezwa kwa mikono na inaweza kuwa imebandikwa ukatani. Hii ni ratiba ya shule.

Hizi ni madarasa za rangi ya kahawia na kuta nyeupe. Kuna ukumbi refu katika madarasa hizi na chini ya ukumbi huo kuna sanamu kadhaa za wanyama wa porini zilizosimama. Mbele ya jengo kuna eneo lenye nyasi iliyopunguzwa na vichaka vidogo, miti mkubwa wenye majani ya rangi njano unaonekana nyuma ya jengo.

Hini ni rundo la vitabu vinavyofanana vikiwa vimepangwa juu ya meza. Vitabu hivyo vina jalata la bluu na picha ya mandhari ya asili na vinaonekana kuwa ni vya kizungu. Kuna vitabu vingine vichache vya rangi ya manjano nyuma na waya na nyaya kadhaa zinazoonekana chini ya meza.

Hii ni eneo la nje kwenye shule lenye nyasi nyingi zikiashiria bustani na uwanja. Katikati kuna mlingoti mrefu, hii ni ya bendera na miti mirefu mingine linaonekana nyuma. Pande wa kulia kuna jengo lenye paa kuonyesha hii ni darasa.

Hili nijengo la gorofa lilijengwa kwa mtindo wa kitamanduni wa mawe, ukiwa na madirisha mengi. Liaonekana hili ni jengo la madarasa na kichaka kilichopandwa vizuri na bango likisema visitors please pass through the office likielekeza wageni sehemu ya kuegesha magari. Inaashiria hii ni eneo la kusoma kwa wanafunzi.

Hawa ni wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja wa riadha, mmoja wao Samuel Mushai amevaa fulana ya kijani kibichi na kifupi cheusi, Jean Kipchumba ambaye ni mwongozaji wake amevaa fulana nyeusi na kifupi jeusi. Mwanzo wanaonekana wakiwa katika mwendo, hii inaeleza kwanini anakimbia na mwongozaji wake, picha inaonyesha akishiriki katika mchezo wake na mwongozaji wake.

Hili ni kabati nyeupe yenye milango nyeusi, yenye magurudumu inayoweza kua inatumika kuhifadhi kompuyuta na vifaa vingine vya elektroniki. Nyuma yake kuna meza yenye kompyuta na viti kunyesha mazingira yenye viti na chumba ya kompyuta katika shule.

Hili ni kundi la wanariadha wa Kenya wakiwemo baadhi akiwa na ulemavu wakipokea mfano wa hundi kubwa kutoka kwa wandaliaji wa ufadhili. Wamevaa jacketi zenye rangi za bendera ya Kenya. Nembo ya Team Kenya na Champions of Cheers . Hii ni inaashiria tukio la kutambua na kutoa motisha kwa wanariadha hao.

Hili ni darasa chenye meza na viti vingi. Hii ni chumba cha kusomea. Kuna ukuta mwekundu upande wa kushoto na sakafu ya kahawia. Mwanga unaingia kutoka upande wa juu wa kulia, hii ni kutoka kwenye dirisha. Hili ni darasa la wanafuzi ambapo wanafuzi hawako ndani.

Huyu ni mwanamume ambaye anaendesha baiskeli ya njano ya kisasa. Amevalia mavazi maalum ya kuendesha baiskeli na kofia ya chuma, akionyesha ni mwanariadha wa baiskeli. Mandhari ya nyuma yaonyesha mimea ya kijani kibichi na ikionyesha kuwa yuko katika eneo la wazi.

Huyu ni mwanaume akihutubia kwenye jukwaa, katika mkutano unaoitwa kise conference , nyuma yake kubwa linaonyesha madda kuu ya mkutano huo, hii inaashiria kuwa mkutano inahusu uwezeshaji wa watoto na ushiriki wenye watoto walemavu, kuna nembo za mashirika mbalimbali ikiwemo unicef, kicd mwanaume anaye hutubia anaonekana kutabasamu akinyesha uzoefu wa haki yake.

Hiki ni kitabu Cha kiswahili kinacho kinaitwa nyota ya kiswahili napi kimeandikwa Kwa ajili ya mwanafunzi wa gradi ya mbili changato linaonyesha watu wawili wamepanga farasi pia Kuna mepo cha jkf, kacd na imeeniswa sikiongesha kuwa kitabu hicho kimetibitiswa na bodi sinasikana elimu.

Hili ni jengo refu lenye paa na vifaa vyekundu na kuta za matofali nyekundu iliyofanana. Kuna nyasi iliyopandwa vizuri nje ya jengo hili na njia iliyopambwa kwa mimea mifupi. Nyuma ya jengo kuna miti mirefu na jengo lingine lenye paa lenye umbo la kipekee. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yamepangwa vizuri.

Hizi ni (computer) mbili za mwzani za mbele. Kila mmoja akiwa na kibodo na kipanya chake . Zimronekana zimetayarishwa kwa matumizi , labda kwa kazi ya kufanya uchunguzi na kujifunza . Hii ni mahabara ya shule ya (Computer).

Huyu ni mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya mazoezi ya kurusha mkuki. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi, na anaonekana kujitahidi kurusha mkuki kwa nguvu zake zote. Mkuki uko juu ya kichwa chake tayari kurushwa. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na watu wawili wakiwemo watoto wawili wanashabikia mwanamke huyo anaonekana kuwa mwanariadha wa paralympic .

Hawa ni wachezaji wa soka Wa timu ya Kenya, wakicheza soka Kwa kutumia magongo, wachezaji watu wako mbele mmoja katikati akiwa amesimama wima na wengine wawili pembeni, wote wakiwa Na magongo na miguu iliyo nyooka. Nyuma yao kuna uwanja Wa soka wenye lango la kulia, inaonekana hii ni kama mazoezi ya machezo ya soka.

Huu ni mlango wa rangi nyekundu na bango jeupe lililopandikwa juu yake. Bango hilo lina maandishi Grade 1 C Teacher Agnes na welcome . Yakiashiria huu ni mlango wa darasa la 1 C na mwalimu anaitwa Agnes.

Huu ni uwanja wa michezo wenye bembea mbili zilizosimama eneo lote linaonekana kuwa wazi na kuna udongo uko chini, unaoashiria eneo la kuchezea kwa watoto. Nyuma ya bembea kuna miti mirefu ya kijani kibichi upande wa kulia kuna rundo la matairi labda yanatumika kama sehemu ya mchezo kwa jumla inaonyesha eneo lililojitayarisha kwa ajili ya watoto kucheza hasa kwenye shule.

Hili ni darasa tubu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa mistari na dirisha yana pasia mekundu na ukuta una rangi nyepesi, kuna karatasi chaje zilizozambaa kwenye meza na bahati ya viti vimeinama, inaonekana kama darasa la shule ambalo halitumiki kwa sasa.

Hii ni kundi la wanawake wote wakiwa kwenye viti vyao vya magurudumu na wamevaa fulana nyekundu zenye neno kenya. Wanaonekana wakiwa wamekusanyika katika duara wakitabasamu jambo linaloashiria umoja na furaha huku nje na nyuma yao kuna jengo na miti.

Hili ni kundi la wanariadha wengine wakiwa kwenye viti za magurudumu, wakiwakilisha Kenya katika sherehe za ufunguzi wa michezo mkubwa. Wote wamevalia sare nyekundu zinazofanana na nguo za kitamaduni na mmoja wao amebeba bendera mkubwa wa Kenya. Madhari ya nyuma inaonyesha uwanja mkubwa wenye taa na umati wa watu.

Hawa ni wanariadha wa Kenya wakiandamana katika sherehe la ufunguzi wa michezo ya kimataifa. Wamevaa nguo za nyekundu na kijani rangi za bendera ya Kenya. Baadhi ya wanariadha wanaonekana kua kwenye viti za magurudumu kuonyesha kua wako kwenye timu ya paralympics .